Mtu aliyeonekana ndani ya mahabara amevaa sare kamili za kujikinga dhidi ya kimikali ya kulia bifaki ya majaribio kwa tahadhari. Vazi lake lote limeilipuliwa na matone ya kimikali likimlinda tidhi ya matofu hatari au uchafu. Taratibu huu unaoyesha wasiwa wakazi yenye usalama ukubwa na uangalifu wa hali ya juu.

Wanaume watatu alivaa sare rasmi wengine wakiwa kwenye nguo za kawaida walionekana eneo la ujenzi, kazi ilianza mapema asubuhi jasho likiwadondoka wakiwa wanamiminya kazi kweliye.

Tabibu yupo ndani ya chumba maalum kinacho hifadhi vifaa vya tiba, amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na barakoa kufunika uso wake, anaweka virutubishi na chanjo mbalimbali kwenye visanduku kwa mpangilio. Mazoezi hayo yanafanyika kwa kuzingatia usalama na usafi wa hali ya juu.

Mwenye shamba amevalia nguo za rangi ya giza akitembea katikati ya mimea iliyochimbua, amebeba chombo maalum mgongoni kinachotumika kumwaga kemikali za kuzuia wadudu. Anatembea taratibu akielekeza bomba ndogo kwenye mashine ya mazao yanayo stawi. Taswira inaonyesha juhudi za kuhakikisha mavuno yanayokua bora na salama.

Namtazama tabibu wa kale akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni, anafanya shughuli zake akiwa na vifaa mbalimbali vya tiba asilia. Kwenye mkoba wake kuna mashina, mizizi, majani, na unga wa miti shamba. Kazi yake hujumuisha kuondoa mapepo, kutibu maumivu, na kurejesha afya.

Chupa nne moja ikiwa wazi na nyingine tatu zimefungwa, vidonge vyeupe vimewekwa juu vya vifuniko vya chupa, vindonge vyekundu vimewekwa kando ya chupa hizo hii inaashiria mpangilio wa dawa na virutubisho, ambayo vidonge vyeupe vinaweza kua na vya matumizi ya kila siku.

Mtaalam wa tiba ameshika kifaa cha kudunga akivuta majimaji kutoka kwenye chombo cha kioo. Anatekeleza jukimu hili kwa umakini akihakikisha kiasi kinachohitajika kimejazwa sawasawa. Mazingira yanazingatia usafi kila hatua ikifanywa kwa tahadhari kubwa, hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi ya matibabu kwa mgonjwa anayehitaji msaada.

Ndani ya chumba cha kisasa cha upasuaji wataalamu watatu hadhia wamesiama kwa umakini mbele ya mgonjwa kila mmoja akishughulikia jukumu lake mahususi wakifanya kazi kwa ushirikiano, daktari mkuu mwenye uzoefu mwingi aliongoza zoezi hii tata.